Hili ni duka la M-pesa. Duka hili mara nyingi huwa wanatumiwa na watu wengi sana nchini humu. Mara nyingi hua watu wanatumia M-pesa ili kuweka pesa kwenye rununu ama kwenye simu ama pia M-pesa mtu anaweza kuenda huko ili kuweka pesa na ama kutoa pesa kwa simu na pia wanaweza kutumia M-pesa kutumiwa wapendao pesa walio mbali.

Hapa naona hili ni kufunguu cha gari, huyu mtu amekabidhiwa kifunguu hiki kwa maana labda amenunua gari hili ama amefathiliwa na kampuni hilo la magari ,gari ni la muhimu sana. Gari mara mingi inatumiwa na watu ili waweze kuchukua bithaa mbalimbali ama pia anaweza kutumia ili kuweza kuwezesha wao waweze kuenda.

Hapa ni duka la magari. Mara nyingi huwa watu wanakuja hapa ili kuona gari labda yenye wanazipenda. Ni ya muhimu sanaa kutembelea duka hili uweze kuchagua gari ambalo unalipenda.

Hapa ni pahali pa kuuza vitu, hapa naona mandizi, manyanya, mananasi na pia naona watu wamama kwa wazee. Mara nyingi hapa huwa watu wanaleta vitu ambavyo amepata kwa shamba ili wakuje wauze na baadae angalau wapate pesa angalau ya kuweza kununua chakula cha kila siku, la muhimu sana.

Hapa ni mahali ambapo watu wanenda kuchota maziwa. Wanalipia ama wanaekeza pesa kwa hili mashini kuweza kutoa maziwa ambayo hutokana na pesa ambayo wako nazo. Mara nyingi zinapatikana mjini na watu wanaleta hapa ili waziuze maziwa hayo.

Hapa naona magari aina mbalimbali. Gari haya yanauzwa katika nchi mbalimbali kama vile Nairobi, Mombasa na menginevyo. Mara nyingi magari haya haijatumiwa.

Hizi ni maduka aina mbalimbali. Wanauza vitu aina mbalimbali pia. Pia namuona mtu ambaye labda anauza kwenye duka ile wengine wananunua. Mara nyingi ni ya muhimu sana maana husaidia watu kupata vitu ambavyo hawakuwa nayo.

Hili ni gari ambayo iko kwenye duka ama inangojea wanunuzi. Mara nyingi gari kama hayo huwa inaegeshwa ama huwa linawekwa kwenye duka hizi ili wenye wanataka gari kama hii waweze kukuja kwenye duka ili wasaidia na walipie gari hili, ni la muhimu sana kuwa na gari kwa sababu huwa inasidia mtu kuenda mahali alikuwa anataka kwa urahisi.

Hapa ni soko ama ni soko Ile inapatikana mchini ,mara nyingi huwa wanauza aina yote ya chakula na pia aina yote ya nguo. Mara nyingi hupatikana sehemu mbalimbali chini.

Hii ni gari ambayo mtu, ama hii ni bima ambayo hupewa mtu kwa hii shilingi 3,500 kwa kila mwezi, ili mtu aweze kulipia iwapo gari yake itapata ajali, anaweza kurejeshwa mahali alikuwa kifedha. Ni muhimu sana kupata hili cheti kwa sababu husaidia watu wengi sana.

Hizi naona hapa ni vitu ambavyo bidhaa mbali mbali ambazo zimeletwa na watu wanaolima shambani. Mara nyingi hua, hizi bidhaa wanatumia kama chakula ama mboga. Hii ni mboga ambayo hutumiwa na watu wengi humu nchini na watu pia wengi wananunua ili waweze kutengenezea chakula, na pia wapate afya njema.

Hapa ni sokoni na pia katika soko hili wanauza aina mbalimbali ya vyakula ikiwemo kuna matunda, kuna pia aina nyinginezo kama vile nyanya, kitunguu, viazi na minginevyo. Ni ya muhimu sana.

Hili ni duka la Mpesa, mara nyingi duka hili huwa linapatikana kwenye miji, na pia katika he mahali mbali mbali katika sehemu kotekote nchini, duka hili unaweza kueka pesa kwenye rununu yako, ama simu yako, na pia unaweza ukatoa pesa kwenye simu yako ili ikuje kwenye mkono yako.

Hili ni cheti ambacho hupewa mtu ambaye amejiandikisha ili kwa ukusanyaji wa ushuru. Ni ya muhimu sana maana husaidia nchi kwa maendeleo aina mbalimbali kama vile ili kupata masomo ya bure ama pia kupata ku.

Hili ni duka la mpesa naona hapa pia mtu ameweza kuleta fedha mbalimbali katika duka hili. Duka hili la mpesa ni la muhimu sana kwa sababu inasaidia watu wengi waweze kutuma pesa na pia waweze kutoa pesa , duka hili ni la muhimu katika wananchi wote katika nchi ya Kenya kwa sababu anaweza mtumia pesa mtu aliye mbali na wewe na imfikie.

Hili ni magari. Magari haya yanapatikana kwenye duka ama mahali pa kuuzwa. Mara nyingi huwa mtu anaenda kuona magari haya ili aweze kuchagua gani ambayo yanampendeza. Mara nyingi hupatikana kwenye mji mbali mbali humu nchini ikiwemo Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret na mji nyenginezo.

Hili ni simu ama mahali pa mtu anaweza kununua data ama anaweza kununua pia pampa ya kutumia kupika simu, hii ni hii safaricom amba huwa wanapea wateja wao angalau watumie hili irahisishe kazi yao.

Hizi ni manguo ambazo hutumika ili kushona manguo. Mtu ama mwanaume anaweza kutumia nguo hizi kushona shati na pia malong'i ambayo mtu anaweza kuvaa. Pia wanawake wanaweza kutumia kushona nguo zao. Ni ya muhimu sana.

Hili ni maduka la kuuza magari. Mara nyingi duka hizi huwa zinapatikana mjini labda mji wa Nairobi, mji wa Mombasa na miji zingine. Watu uenda hapa ili kuchagua gari wanalolipenda. Ni ya muhimu sana maana husaidia watu kufika mahali walikuwa wanataka kwa njia isiyochukua muda kubwa.

Hili ni duka la magari mara nyingi hupatikana katika mji mbali mbali kama vile Nairobi, Mombasa, Eldoreti, Kisumu na mji minginezo zilizomo humu nchini. Mtu akitaka kununua gari anaweza tembelea miji hizi ama duka hizi ili aweze kuiona enye amependezwa. Ni ya muhimu sana kuwa na gari maana usaidia mtu kusafiri kwa mahali moja hadi kwingine.

Hii ni duka la Mpesa, mara nyingi huwa watu wanaenda kuweka pesa kwenye duka hili na pia wengine wanaenda kutoa pesa kwenye rununu zao na kutoa ili wakae kwenye mikono zao. Eeh hizi maduka huwa zinapatikana katika mji mbalimbali na pia eeh kila mahali nchini.

Hizi ni chakula ambazo . Mara nyingi chakula hizi ni za maana sana . Hizi naona karoti, naona viszi , naona hoohoo na vinginevyo. Ya muhimu sana kutumia chakula kama hizi maana usaidia mwili kwa namba vyote vile .

Hapa naona watu ambao mwingine anaona simu na mwingine labda anamwelezea mtu jinsi ya kutumia hiyo kitu. Mara nyingi huwa ni la muhimu sana kutumia...

Gari ambazo zinasafirishwa labda kuenda dukani ama mtu alikuwa amepewa kandarasi ya kusafirisha. Mara nyingi gari kama haya huwa labda iko safi ama hazijatumiwa kokote, ni ya muhimu sana maana mtu akihitaji gari yenye haijatumika anapelekwa mahali anakoishi.

Hili mara nyingi linapatikana kwenye benki aina mbalimbali, kama vile benki kuu ya Kenya, pia benki ya Equity, benki ya KCB na bemki yoyote ambayo lime huku nchini. Ili kubadilisha shilingi ya dola iwe shilingi ya Kenya, mara nyingi huwa wanaweka hivi ili mtu aweze kujua na pia na.

Jubilee Health Insurace mara nyingi huwa wanasaidia wagonjwa, ama mtu anaweza kulipia kila mwezi pesa kidogo ili dawa ama ili akipata ajali ama pia ili akiugua anaweza kutumia ama anaweza kulipiwa. Mara nyingi huwa pia inasaidia wale wamama ambao wanataka kuzaa, ni ya muhimu sanana imesaidia watu wengi sana.

Hii ni receipt ambayo hupewa mtu ambaye anatumia poti la Mombasa ama poti inayosimamiwa pale Mombasa. Labda huyu mtu alikuwa amelipia, labda alikuwa na mzigo yenye alikuwa anataka kusafirisha ama mzigo zinatoka poti la Mombasa. Ni ya muhimu sana kwa sababu husaidia mtu kupata mzigo wake kwa wakati.

Hapa ni soko ama ambalo wanauza vitu vya kula. Hapa naona nyanya, naona pilipili hoho minji kuna kitunguu na menginevyo. Haya ni muhimu sana kwenye mwili ya binadamu.

Hapa naona hili ni duka. Duka la Mpesa, ambayo linamilikiwa na kampuni ya Safaricom. Hili duka mara mingi wateja wanatumia labda kutoa pesa ama hata kueka pesa katika rununu ama simu yao ili kutumia mara wapenzie ama hata mtu mwingine. Sasa hili duka ni muhimu katika ee

Hizi ni manguo. Manguo ambaye nadhani ni ile ya kwa lugha ya kiswahili tunaita ni ya manguo ambayo ni ya mitumba ambayo si ile yenye watu wametumia. Sasa hapa naona imefungwa kabisa, labda watu ndo wanauza ndo watu wengine waende kuuza ili wapate pesa ya kujikiri kimaisha.

Hapa naona kadi ya kutoa pesa, kadi hii ni la muhimu sana katika binadamu kwa sababu mtu akiwa nayo anaweza kutoa pesa na pia anaweza kutuma pesa ili mara nyingi huweza kutumiwa simu mbaki mbali ikowemo Kenya, ama pahali pengine na hata nchi ingine.

Hizi ni magari ambavyo labda hazitumiki tena, mara nyingi magari huwa huegeshwa hivi ili kwa lugha ya kimombo tunamwita auctioning ama kuiuza gari ambayo zimetumiwa. Mwanzo mwanzo, la muhimu sana kwa sababu linasaidia watu waweze kununua magari haya ambavyo zimetumiwa na pia bado zinafanya kazi.

Hapa naona magari ambavyo zinasafirishwa labda inatoka nchi mbali mbali zinaenda nchi zingine , magari haya huwa hazijatumiwa na zinaenda kuuzwa. Mara nyingi huwa wanauzwa katika mji mbali mbali humu nchini kama vile; Nairobi, Nakuru, Mombasa na mji mbali mbali humu nchini ni la muhimu sana.

Hapa ni duka la maziwa. Ni duka pia ya mayai na pia kunaona viu vingi vya kukula ama vya kunywa kama vile maziwa na minginevyo. Kuna pia aina mbalimbali ya maziwa kwenye duka hili kama vile ilivyochorwa na ni la muhimu sana zaidi ya watu kupata hizi kwa njaa.

Hapa ni siko, soko ya chakula, hapa naonanwamama kwa wazee ambao sanachagua vyakula aina mbalimbali, mama huyu ambaye amekaa hapa, anauza machungwa kwa watu, machungwa mara nyingi huwa tunajua yakwamba inasaidia mwili sana, ili aweze ili ama kuwa na kinga katika mwili, ni ya muhimu sana.

Hizi ni magari aina, hawa ni watu ambao labda wamepitia gari hili ili waweze kukuja katika sherehe hili. Hapa naona watu wamekuja hapa kusherehekea ama kuungana na watu ama wapendwa wao ili kusherehekea ama ili kusimama na familia yao.

Hili ni pahali pale ambapo mtu anaweza pewa ile pesa kwa njia ya mkopo. Mara nyingi watu wengi hutumia hapa ili kupata pesa ya mkopo na pia ili kupewa pesa aweze kutumia kwa njia mbali mbali la muhimu sana maana husaidia watu wengi sana.

Hapa naona magari. Magari haya yameegeshwa hapa ama wanaonyeshana ili watu wakuje wanunue. Mara nyingi magari haya yanapatikana nchini, kwote kwote nchini Kenya na mara nyingi huwa watu wanaenda hapa ili kujitafutia gari ambayo labda wanaipenda. Sasa hizi magari zinauzwa kwenye duka hili.

Hapa ni mahali ambapo nguo mbalimbali zinauzwa mara mingi wamama pia wazee wanaenda hapa hili kupandisha nguo ama hili kununua nguo mpya hili waweze kutumia ni ya muhimu sana nguo hizi kwa sababu inasaidia sana.

Hapa ni mahali ambapo watu wanatoa maziwa wakiwa wenzao. Wanaingiza tu peza ili waweze kupata maziwa haya. Mara nyingi maziwa haya hupatikana katika mji mbali mbali kwa sababu kuna watu wengi sana. Hili husaidia ili kusaidia watu wengi.

Hizi ni vitungu, aina ya vitungu haya, labda.. huyu amekuja kununua vitunguu hizi, iliaweze kuenda kuuza. Labda ameenda kwa mkulima ambaye analima vitunguu hizi ili aende auze kwenye soko, na ili apate pesa angalau ya kutumia nakujisaidia kwa kimaisha.

Hii ni mtumba ambayo imo sokoni, mitumab hizi huwa mara nyingi zinakuwa katika mjini ama sokoni na watu wanaenda kuchagua ili waweze kupata nguo bora kwa bei nafuu na pia ili waweze kusaidia kimaisha.

Hapa ni duka ambazo zinauza magari haya, haya ni magari ya ain mbali mbali humu nchini. Mara nyingi maduka haya hupatikana mjini kama vile mji wa Nairobi, mji wa Mombasa na mji wa mji mbali mbali katika humu nchini.

Haya ni pesa ambavyo mara nyingi huwa unatumiwa na watu wengi humu nchini. Pesa haya hutumiwa ili kubadilisha na fidhaa mbalimbali ambazo ni za muhimu katika binadamu ama kuishi kwa binadamu. Mara, ili ununue chakula, lazima uwe na pesa hayo. Hizi pesa ni aina ya elfu moja ama noti ya elfu moja inayotumiwa katika nchi ya Kenya.

Hapa ni duka, ni ama duka la M-Pesa. Mara nyingi duka hili huwa watu wanaenda hapa ili waweze kuweka pesa kwenye rununu ama mara nyingi kwenye simu zao, ili waweze kutumia wapendwa wao ama ili waweze kulipa vitu mbalimbali kutumia simu. Mara nyingi duka hili huwa ni la muhimu sana katika

Hapa naona viazi. Viazi haya natumai ni ya kuuza. Pia naona ili kitu ambalo linawekwa soda ili soda zikae baridi. Ni la muhimu sana maana huwa wanaweka vinywaji mbali mbali kiwemo soda aina mbali mbali kama vile Fanta ama nyinginezo. Pia hapa naona mahali pa duka la Mpesa pa kutoa pesa na kuweka pesa kwa si

Hapa naona ni pahali ambapo pesa zinapadilishwa ikiwemo kama vile wewe uko na pesa kwenye simu unaweza ukapadilisha ikae pesa unaweza beba kwa mkono. Ikiwa pia uko na pesa ya nchi ngine unaweza kuleta hapa ili kupadilishwa ikuwe ya nchi hiyo mahali huko la muhimu sana maana husaidia watu wengi sana waliopo katika nchi aina mbali mbali waweze ku.

Hapa ni soko ama ni soko ya vyakula ya aina mbalimbali hapa naona nyanya, ovacado naona pia peremende na vinginevyo, mara nyingi soko hili upaikana mjini na mahali huwa watu wanaenda hapo hili aina mbalimbali ya chakula na la muhimu sana kwa sababu inasaidia watu kupata chakula.

Hizi ni ama hile kampuni ambavyo usaidie ili kuwekeze ili waweze. Kama utapata ajali wanaweza kukusaidia ili waweze kukurejesha kwenye biashara ama waweze kukurejesha nyumba yako ikiwa kama labda kuna moto umeshika, wizi umepatikana na menginevyo. Mara nyingi ni ya muhimu sana.

Hii ni risiti ambayo inaonyesha kuwa mtu ameweza kulipa pesa kulipia serikali. Risiti hii ni la muhimu sana maana huwa unalipia serikali ili kuweza kupata vita ambavyo serikali zinapeana. Hii inaonyesha kuwa mtu analipia ili kuchua chinzi anavyokuwa katika nchini.

Hizi ni manoti ama manoti ya pesa, naona ni manoti ya pesa ambayo ilitumika zamani. Noti la elfu moja ilikuwa mzuri sana maana watu walikuwa wanatumia ili kubadilisha vitu ambazoo hawana na zile wako nayo, ama hizi pesa ni la muhimu sana maana hjusaidia watu kupata vitu kwa njia rahisi.

Hapa naona gari. Gari hili ni aina ya matatu na inabeba watu kumi na wanne. Mara nyingi gari hili huwa zimejaa katika katika kaunti mbalimbali ama mahali mbalimbali ili waweze kubeba watu na wenye wanatumia gari hili wanaweza pata pesa angalau ya kutumia kila siku.

Hizi ni nguo haina ya mitumba mara nyingi watu wengi wanapenda sana kwa maana ni ya bei nafuu. Mara nyingi hupatikana katika soko iliopo chini aina mbalimbali ya humu nchini. Mara nyingi huwa watu wanaenda kuchugua nguo ambazo wanizipenda.